Ni katika mandhari ya shule ambapo kuna madawati mawili na viti vya ambao katika kile kinachoonekana kuwa ni darasa. Madawati haya yamechakaa na ganda la juu limetoboka. Chumba la darasa hili lina dirisha lenye pazia ya miraba mekundu na nyeupe .

Kwenye ukurasa kutoka kitabu cha Kiswahili cha watoto kinacholenga sarufi inaonyesha vielezo vya watu ama mtu aliyeshika kitabu na mtoto aliyeshika kiatu ikionyesha matumizi ya vivumishi katika Kiswahili kupitia mifano kama hiki ni kitabu na kwa wingi ni hivi ni vitabu. Nambari ya ukurasa ni mia moja sabini ikionekana hapo chini.

Kwenye karatasi hili ya kazi ya shule, kuna hisabati ya shule ya msingi yenye matatizo ya hesabu na visanduku vya kuashiria. Kuna picha za kiwavi na mamba zilizounganishwa na sehemu tofauti za matatizo. Alama za vema nyekundu na nambari zilizoandikwa zinaonyesha kuwa karatasi imekamilishwa na kuhaishishwa kwa sehemu.

Kwenye ukuta kuna nembo na jina la KSDC ambayo kwa upana ni Kenya Society for Deaf Children na hapo chini kuna jina la hili kituo ambayo ni Dechi hearing centre na kwa upande mwingine wa ukuta tunaona bendera ya Kenya huku ikionesha ufunguzi rasmi wa hii kituo.

Ni mazingira ya nje yenye mlingoti mweupe wa bendera mbele na karibu na msingi wa mlingoti kuna vichaka vya kijani na njano ikionyesha bustani au eneo lenye imetunzwa vizuri. Nyuma kuna miti na tangi kubwa nyeusi ya maji na bango lililoandikwa kwa kiingereza fire assembly point na mandhari hii inaashiria nafasi ya nje ya umma au taasisi.

Ni mwanariadha wa kike kwenye kiti cha magurudumu cha mbio kwenye uwanja. amevaa nguo nyeusi za mikono mirefu, glavu na anaonekana akijikita na kujituma huku akijiegemeza mbele katika nafasi ya kukimbia. Uwanja ni mwekundu na ina mistari meupe na nyuma kuna giza ikionyesha kuwa ni usiku na hali hii inaonyesha mwanariadha mwenye ulemavu.

Ni wanariadha wawili wa kiume, wakikimbia kwenye uwanja wa riadha, pengine katika mashindano ya riadha ya walemavu , hii ni kutokana na maelezo yaliyotolewa kwenye manukuu. Mwanariadha upande wa kulia aliyetambuliwa kama Samuel Muchai ana ulemavu wa macho na anaongozwa na Jin Kipchumba, anakimbia pembeni yake. Na wote wamevaa mavazi ya riadha huku Samuel akiwa amevaa fulana nyeusi isiyo na mkono.

Mwanakandanda mwenye ulemavu amevaa jezi ya timu ya taifa ya mpira wa Kenya huku akiwa uwanjani na mpira na anaonyesha nikama anacheza mpira na kwa nyuma kuna viti vya uwanja vikionekana vimefifia.

Kuna chati ya siku za wiki inaonyeshwa ukutani pengine kwa darasa au kwa chumba cha mtoto ikionyesha kila siku za juma kuanzia jumapili hadi jumamosi. Chati hilo limepangwa wima kwenye ukuta ikitumika kama zana ya kielimu ya kusaidia watoto kujifunza siku za juma.

Ni korido ya kutembea nje kando ya jengo, na njio hiyo imefunikwa na paa lililo refushwa, linaloshikiliwa na nguzo kadhaa nyeusi. Kuna mlango wa rangi nyekundu ambaye unaonekana kwa mbali kidogo na ukuta umepakwa rangi hafifu ya kahawia ardhi karibu na hiyo njia inaonekana kuwa udongo na ikionyesha mazingira ya vijijini.

Hizi mkusanyiko wa karatasi za rangi mbalimbali ambazo zimekunjwa vizuri na kuwekwa kwenye mfuko mmoja hapa, hizi karatasi ni za mafundisho shuleni na zimewekwa katika vivuli mbalimbali ikiwemo pinki , njano, bluu, zambarau na nyeupe na zinaonekana zimepangwa vizuri ili kurahisisha upatikanaji wao.

Ni wanariadha wawili wakenya wenye ulemavu, moja mwanaume mwengine mwanamke wakiwa wamesimama bega kwa bega kila mmoja akiwa ameshikilia bendera ya Kenya huku wamevaa mavazi ya riadha yanayofanana yakiandikwa Kenya kifuani. Mwanamke ametambuliwa kama Nancy Chelangat Koech kwenye maelezo chini ambayo pia yanatoa maelezo kuhusu utaifa wake na ulemavu wake.

Tunapata hapa kitabu moja kinachotumiwa kwa elimu ya shule ya msingi ambalo ni kitabu cha kiada chenye jina Nyota ya Kiswahili mbili, maandishi chini ya kichwa yakisema ni kitabu cha mwanafunzi ya gredi ya pili, jalada likiwa lina picha ya watu wawili wakiwa wamepanda farasi. Kitabu hicho pia kinatoka kwa JKF na mhuri wa idhini ya KICD ikionekana.

Ni mchezaji mlemavu wa kike akiwa kwa kiti cha magurudumu cha mbio kwenye uwanja akiwa amevalia raba nyeusi iliyoandikwa Kenya, ikionyesha kubwa anawakilisha nchi ya Kenya. Mwanariadha huyo yuko kwenye mwendo akionyesha nguvu na azma. Nyuma kuna viti vya watazamaji vya uwanjani, na uwanja wenye nyasi ikionyesha tukio la michezo au kikao cha mazoezi.

Hawa wanaume wawili wanafanya mazoezi ya ndondi, Mwanamume mmoja amevaa koti jekundu na glovu za ndondi za buluu akishikilia mfuko wa kupigia, huku mwanamume mwingine akiwa kwenye kiti cha magurudumu na amevaa glovu za ndondi za kijani anampiga mfuko huo kikamilifu. Mandhari hii inaonyesha mazingira ya ukumbi wa ndondi.

Ni mlango wa mbao ambao ina bango jeupe ambalo lina maandishi meusi makubwa yanayosema kwa kiingereza no exit for students yaani hakuna kutoka kwa wanafunzi ikifuatiwa na sehemu ndogo yenye alama ya onyo na ikisema kwa kiingereza no exit yaani hakuna kutoka tena. Mlango mwenyewe una muundo wa paneli.

Katika uwanja huu wa mchezo wa watoto kuna vifaa mingi vya uwanja wa mchezo ikiwemo pamoja na slides na miundo ya kupanda. Kando yao kuna miti mikubwa ya kijani yenye maua ya manjano inayotoa kivuli nyuma yao. Pia karibu na wao kuna ukuta wa mawe na inaangazia ni kama ni shule.

Hili ni mrundiko wa vitabu vya kiada vya Longhorn Computer Science Learner's Book Grade 7 , vikiwa juu ya meza na vitabu hivi vina jalada la rangi bluu na pia hapo nyuma kuna faili nyingi zinazoonekana pamoja na nyaya hapo chini.

Ni wanawake wawili kwenye uwanja wenye unyasi, wakionekana kushiriki katika tukio la riadha au mazoezi huku mwanamke aliye mbele akiwa amevaa fulana ya bluu na kaptula za kijivu, akiwa pia kwenye mwendo, naye yule aliye nyuma akiwa amevaa fulana ya bluu na kaptula za bluu pia anakimbia. Kwa nyuma kuna watu wengi pia wanatizama hili mwendo.

Ni katika darasa lenye madawati kadhaa ya mbao na viti vya chuma. Madawati ya mipango kwa mstari, na mengine yana karatasi juu yake. Huku ikionyesha kwamba darasa lilikuwa linaendelea hivi karibuni. Chumba hicho kina madirisha makubwa yenye mapazia yenye mistari, na sakafu iliyo na vigae. Inaonekana kuwa ni darasa la kawaida la shule.

Kitabi hichi kilicho na majina longhorn computer science learners book grade 7 katika kiingereza. Inayo jalada inaonyesha mchoro wa mkono ulio valia glovu ya buluu ikishikila chipu ndogo juu juu ya bodi ya saketi. Ikionyesha mwelekeo wa elimu ya teknolojia na kitabu hicho kimeundwa kwa ajili ya wanafunzi wa darasa la saba.

Ni waendeshaji baiskeli, kwenye baiskeli ya kukaa wawili, huku wakiendesha barabarani, wote wamevalia mavazi yanayofanana na baiskeli yenye neno Kenya na rangi za bendera ya Kenya, wanaendesha baiskeli wote wakiwa wamekazia kilia na wanaonekana kuwa kwenye mashindano au mazoezi.

Ni kitabu cha kiada chenye kuna la kiingereza health safety and manners reader two , ambayo ni toleo la tatu, na jalada zina picha za watoto mbali mbali katika mazingira tofauti wakiwemo mvulana mmoja anayetabasamu hapo juu. Watoto wawili wako katika somo la usalama majini na msichana anayetabasamu chini hapo akipiga simu.

Ni kituo cha kompyuta kilichwekwa kwenye dawati nyeupe. Kuna skrini nyeusi ya kompyuta na vipokea sauti vya masikioni vya kijani na nyeusi vikining'inia kwenye kono yake la juu. Kuna kibodi nyeusi imewekwa mbele ya skrini na kipanya cheusi cha komputa kimelala kwenye mouse pad yenye michoro upande wa kulia.

Ni ndani ya darasa ambapo kuna madawati kadhaa ya mbao yenye fremu za chuma, kila moja ikiwa na kiti chake. Dawati moja lina kitabu na karatasi juu yake. Nyuma kuna bango jekundu lenye mapambo linaonekana ukutani. Hali hii inaashiria mazingira ya shule, labda darasa tupu baada ya masomo.

Ni mwanariadha mwenye ulemavu kwa kiti cha magurudumu, huku ameshika mkuki juu ya kichwa chake tayari kutupa. Amevaa fulani nyekundu na miwani na kuna mwanaume amelemea kwenye kiti chake cha magurudumu, labda kumshikilia au kumsaidia. Pia kuna watoto wachache wanamtazama hapo nyuma. Hali hii inaonyesha tukio la mchezo au mazoezi kwenye mwanariadha mwenye ulemavu.

Ni bango kubwa jeupe lenye maandishi ya kijani yanayosema kwa Kiingereza fire assembly point na mshale mwekundu unaelekea kulia. Bango limewekwa kwenye sehemu yenye nyasi karibu na tanki kubwa nyeusi ya maji. Hii inaashiria eneo ya salama ambayo limetengwa kwa ajili ya tukio la moto au dharura.

Ni sehemu lenye paa la vigae vyekundu na kuta za mawe ya rangi ya kahawia. Naye pia kuna ukumbi lenye paa na sakafu ya zege na milango miwili inaonekana moja ni wazi ingine ikiwa iko imefungwa. Dirisha pia liko lenye nondo za kijani kibichi. Naye pia mfereji ya mvua unaenda kando ya paa ikielekea kwenye bomba la maji.

Kwenye lango hili la mbao kuna ishara mbili nyeupe zinazoonyesha moja Chemistry lab na ingine Biology Lab . Hizi ishara ni rahisi na zinaang'isha wazi nyumba na zikipendekeza mazingira ya shule au taasisi ya elimu.

Ni wanariadha wawili wanaokimbia pamoja kwenye uwanja wa riadha huku mwanamke aliye kulia amevaa kitambaa cha macho cha kijani kibichi ikionyesha kuwa ana ulemavu wa macho na ameunganishwa na mwanaume aliye kushoto ambaye anatumika kama mwongozaji wake na wote wamevaa mavazi ya riadha na wanaonekana wakizingatia mbio labda katika mashindano ya paralimpiki.

Katika hili mechi la soka ya walemavu kwenye uwanja wa udongo. Wachezaji kadhaa wa kiume wengi wakitumia fimbo wana shiriki kikamilifu katika mchezo huo huku mpira ukiwa unachezwa. Mandhari hii anaangazia mchezo jumuishi ya watu wenye ulemavu wa kimwili ikionyesha ushiriki wao na uwezo wao wa riadha.

Katika darasa hili tunapata madawati na viti kadhaa vya shule vilivyopangwa kwenye safu. Madawati yana sehemu ndogo ya kuandikia iliyounganishwa kwenye sehemu ya kupumzisha mkono wa kulia. Yametengenezwa kwa mbao na chuma na yana sehemu ya chini ya waya chini ya kiti kwa ajili ya vitabu. Sakafu umefunikwa na vigae vya rangi ya kahawia.